Hawa ni ng'ombe ambao wameweza kuegeshwa katika majumba yao au katika sehemu ambayo huwa wanaikamia. Wanaitumia mashini hili kuitoa maziwa kwenye ng'ombe hili ili baada ya kutoa maziwa amezipeleka manyumbani au mjini ili kuuza na kupata hela.

Huyu naye ako katika shambani lake huku ndizi zake ameweza kuifunika na ile plastiki ilikuonyesha kua anitaka ndizi aweze kuipata joto iliziweze kumea au kuiva haraka, iliaweze kuipeleka mjini kuuza kupata hela au kupeleka manyumbani kukula.

Hii nayo ako katiks ile harakati ya kuitoa ama kuikunywa kwani wachezaji wanaweza kuikunywa na kuifurahia vitu ambazonameweka kwenye chakula, ni dawa ama chakula ya kuweza kutibu ugonjwa fulani.

Mama huyu anaonekana akimwaga maziwa haya kwa kifaa ili aweze kuifanyia au kutengeneza na kuweka kwenye karatasi, ili atauza kwenye mjini au wa makaoto huu, mama huyu anaweka maziwa haya kwa ajili kuipima.

Mama huyu anaonekana akipima kipimo hichi cha maziwa ambazo zimeweza kuitolea katika mashambani. Anaipima ili ahakikishe kuwa maziwa haya, ambayo ameweza kuileta, ni yale maziwa ambayo hayajaongezwa kitu yoyote kama maji ama ya maziwa pekee ili kuhakikisha kuwa ameunda na kuyaweka kwenye kijikaratasi.

Hii ni ndizi ambayo mkulima huyu ameweza kuitoa kwenye mashambani. Ndizi hilo kuna sehemu ambayo imeweza kuiva na iko katika ile harakati ya kukulwa na kuna ile ambayo bado. Ndizi limeweza kutolewa kwenye mashambani ili mwenyewe aweze kupeleka nyumbani kukula au mjini kuuzwa.

Hii ni ndizi ambayo iko shambani. Mkulima huyu bado hajatoa ndizi hili shambani. Ndizi hili baada ya kuiva linaweza kupelekwa shambani au nyumbani kuliwa au kupelekwa mjini kuuzwa ili kupata hela.

Hizi ni zile ndizi ambazo zimeweza kuekezwa kwenye vikaratasi bado ni ndogo na ziko tayari kupandwa katika mashamba. Hizi ni zile zinatumika na yule ambaye ameweza kutengeneza ili aweze kuuza na kupata hela kwa kutengeneza hivi.

Ng'ombe hili ambazo limeweza kuekezwa katika sehemu hii zimeweza kutumia kifaa hiki ili kuweza kuikamua ili aweze kuitoa maziwa halafu maziwa yanaweza kupelekwa milimani kutumiwa kupelekwa mjini kuuzwa. Ng'ombe hawa wakokatika ile ishara ya kukama, na katika malisho yao.

Hawa ni watu ambao wameweza kuenda katika sehemu hii ili waweze kuhakikisha kuwa wameipima maziwa haya ambayo wanaileta mjini ili wahakikishe kuwa maziwa haya ambayo yanatolewa ni yale maziwa ambayo ni ya hakika ama ni ya lishe bora ambayo inaweza kutumika au kukunywa na wananchi.

Akina mama wameweza kuweka na wengine wameweza kuinama. Na huyo yuko katika ile harakati za kuipima. Ile hizi wifi ambazo wanatuweka kwenye hizi kitu. Na hivi kitu ambazo wameweza kujua uenda ni masaa au hizi ambazo tunaweza kuweka ni chakula ili waweze kula.

Hizi ni ndizi ambayo mashambani kwa mkulima huyu, ndizi hizi zimeweza kuwekezwa kwenye mashamba na hazijatolewa na mwenyewe kwenye shambani iliakaweza kuichukua mjini au sokoni kuifanyia nayo biashara baada anaziuza kuipata hela hizo ambaye anaweza kujikimu naye kimaisha.

Hizi ndizi ambao zimeeza kuiva, naye huyu ako katika ile hali ya kuchukua ndizi hizi ili aweze kuikula, au ako katika ile hali ya mjini, naye huyu ako katika hii sheree ya kununua ndizi kutoka kwa mama huyu, ili kupeleka manyumbani kukula, kama chakula.

Jamaa huyu ameinama, huku akioneoana kushika mtungi yake naye ng'ombe ambayo imeweza kufungwa kwenye mguu wake wa nyuma, inaonyesha iko katika ile matendo ya kukamua, ili maziwa yapelekwe nyumbani au katika mjini kuuzwa.

Hawa wameweza kuenda katika sehemu ambayo ni mahali pa kununulia maziwa. Unaweza kupeleka ili uweze kuipea maziwa ambayo yanauzwa hapa yamewezwa kuletwa shambani kutumia mtungi haya ambayo yameweza kuegeshwa mbele ya duka hile.

Hapa ni mashambani pa mkulima ambaye inadhihirisha kuwa mkulima huyu alikua amepanda mahindi nayo mahindi yameweza kuharibiwa na vidudu hivi katika mashambani. Inatuonyesha kuwa mimea hii ama mahindi haya ameweza kuipanda ameharibika na vidudu ambavyo viko katika mashambani.

Hii ni ndama ambao wako katika hali ya makishoni inaweza kuwa na ile hali ya kukula chakula ambao huyu naye mwenyewe anaweza kuwalisha naye al naye ndama hizi zinaweza kuandikwa nambari kwenye shingo kudhihirisha kuwa ng'ombe yetote ile iko na nambari lake kwenye shingo.

Hizi ni ndizi ambazo zimeeza kuegesha katika sehemu moja katika, huku, naye hizi ndizi huenda zimeweza kuitolewa mashambani, au xiko mjini, ili mwenyewe aweze kuuza kuipata hela, au ameeza kuipeleka nyumbani kukula, ndizi hizi ni ndizi ambazo zimeiva vizuri na zimetoka zikiwa kubwa.

Hawa ng'ombe wako katika malishoni, wanaweza kuhepeshwa katika nyumba iliyo ambao katika ile hali ya kujionea katika zile harakati za kuwa ni mwenyewe wa ng'ombe hizi.

Mume naona anakaa akiwa na furaha kwani ameweza kutoa ndizi hizi kwenye mashamba yake. Hila ataweza kuchukua mji au sekondini ili kuifanyia biashara halafu baadaye atapata hela. Na mwingine hawataweza kupeleka nyumbani kukula ili baadaye atapata hela.

Huyu naye anaonekana akiwa ametoa hizi ndizi kutoka mashambani na kufungua na baadae kuyachukua kuyakula hili wakuwe na afya njema au baada ya kuchukulia hili wafanya nayo biashara .

Jamaa anaonekana akiwa ameinama kwenye kiti yenye miti hii nayo kuna ndizi ambayo zimeweza kuitolea kwenye mashambani na mkulima ili aweze kuweka kwenye magari na kupeleka mjini ili ataweza kuuza na kupata hela.

Ndizi ambalo limeweza kutolewa kifaa ya juu ili huyu naye aweze kuikula ama kuweka motoni ili kuchemsha ili baadaye anakula, ndizi ambalo limeiva inaweza kuchukuliwa mjini kuuzwa ili muuzaji aweze kupata hela au kuchukua manyumbani ili aweze kula.

Mama huyu anaonekana akiinama huku akitoa zile ndizi kutoka mashambani yake na kuweza kuitoa kamba wake wa juu hili aweze kuweka sufuria ile alafu ataweza nyumbani kuweka kwa moto hili ziive alafu atazikula.

Hapa ni mashambani ambao mkulima huyu ameweza kuipanda ndizi na tena mimea zinginezo katika shamba hii. Kuna sehemu ya shamba ambayo imeweza kulimwa na kuna miemea yote imeweza kupadwa au wameweza kupanda lakini mimea hiyo haijamea katika uko.

Hawa wako katika ile sherehe ya kusafisha nayo ng'ombe .Huyu naye kifaa hiki kinaweza kueka ng'ombe naye huyu ambao katika hiki kingine ako ike sherehe ya kusafisha ng'ombe ile ,ng'ombe zisiweze kuipata zile magonjwa.

Daktari huyu anaonekana akibeba kipimo cha daea ambacho anaita ili ahakikishe kuwa ambazo ameweza kwa mgonjwa.

Ng'ombe hizi ambazo zimeweza kulala katika sehemu huenda zimeweza kuumia au wameweza kufa katika sehemu hii kutokana na zile chakula, au wameweza kula ile chakula ambayo hawafai. Ng'ombe hizi zimeweza kulazwa katika sehemu hizi ambazo hazifai kabisa.

Hiki ni kifaa ambacho kimetolewa kwenye maziwa ambayo inachemshwa kuidhinisha kuwa maziwa haya uenda imeeza kuwa ni maziwa yale yanafaa au kifaa hiki linaweza kutolewa hili kuwekwa kwenye vifaa ambavyo vimechemshwa .

Hiki ni kifaa ambacho kinaipima nayo maziwa ambavyo kimeweza kuimetolewa kwa ng'ombe hao kinaweza kupelekewa kwenye kifaa hiyo mjini ili iweze kuwekwa kwenye vikaratasi, kifaa hichi kinapima ni kipimo gani au vipimo ngapi vinaweza kutolewa au kuiweka kwenye vikaratasi kwa kutumia kifaa hiki.

Huyu ameweza kuivalia kifaa kwa mgongo yake huku akieka dawa hizi kwa ng'ombe. Ng'ombe huyu ameweza kusimama wima ili kuhakikisha hizi dawa zinawekwa zinaharibu vidudu vile zinaweza kupatikana kwa ng'ombe ile ambayo yule jamaa anaiweka dawa hizi.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kupandwa katika mashamba, hii ndizi bado ni changa ambazo zimeweza kutoka katika sehemu hiyo, tunae mkulima huyu ameamua kupanda ndizi hili baadae aweze kupata mimea yake na kuipeleka mjini kuiuza au akaiweza kuikula nyumbani hili kumpea lishe bora.

Hizi ni ndizi ambazo zimeweza kuekezwa katika shambani, ndizi hizi zimeweza kuiva na zingine bado hazijaiva. Inadhirisha kuwa ndizi haya yako na uhakika na yanafaa kukulwa au kupelekwa mjini ili mwenyewe aweze kuuza na kuipata pesa ya kujikimu nayo kimaisha.

Hawa ni ng'ombe ambao wameweza kupewa chakula kwenye kifaa hicho. Ng'ombe hawa ambao wana rangi tofauti ambayo inafanana, wako katika ile mtindo au katika makaazi ambayo huwa wanalalia kwa kuwa wameweza kupewa chakula ili waweze kula ili baadaye waweze kukamuliwa na kutoa maziwa.

Hizi ni ndizi ambazo bado ziko mashambani. Ndizi zimewezwa kufunikwa ili kuonyesha kuwa ikipata joto inaweza kumea zaidi ama kuiva haraka .Ndizi hizi unaweza kupeleka mjini na kufanyia biashara sokoni.

Hapa ni shambani kwa mkulima. Mkulima ako kwa ile harakati ya kuona zile ndizi zake ambazo zimeweza kumea sana. Ndizi hizo zimeweza kutolewa katika sehemu hii kupekekwa mashambani au mjini. Nayo mjini unaweza kuuza ili kupata hela.